Watu wanaonekana wakiwa wameketi mbele ya duka, ambalo limechorwa na kupakwa rangi ya manjano na samawati. Mwanamke anaonekana akitembea kutoka kwenye duka akiwa amevaa buibui.

Watu wanaonekana wakiuza vitu na ni mkusanyiko wa watu pamoja na mabanda pamoja na miavuli, ambayo inaonekana kwa hakika kuwa ni soko ambayo kuna watu wengi wamekusanyika pamoja, wakiwa na vitu mbali mbali vya kuuza na kununua.

Duka la magari au chumba cha kuonyeshana magari mapya ya kuuza. Kuna magari tofauti tofauti yenye rangi tofauti. Mbele ya magari hayo kuna glasi ama dirisha ambayo ni ya glasi na nyuma ya magari kuna ofisi inayoonekana.

Mkono ambao umeshika pesa, pesa ambazo ziko kwenye noti. Noti moja ni la elfu moja, noti lingine ni noti la mia moja na noti la mia tano ambalo ni pesa za serikali ya Kenya.

Kibanda ambacho kimebeba nguo, chakula, mboga, vitunguu, karatasi na pia kando ya kibanda kuna mti unaonekana kuwa ni soko ama kibanda kilicho kwenye soko kikiendelea kuuza bidhaa.

Watu wanaonekana ambao mmoja ni mwanaume, mwingine ni mwanamke pamoja na mtoto. Wanaonekana wako na nyuso za kutabasamu, wakitazama kompyuta ambayo imeshikiliwa mkononi mwa mwanamume.

Duka la magari, linaonekana kuwa ni chumba ambacho magari mapya yanawekwa. Kuna gari ambalo liko katika rangi ya njano. Linaonekana likiwa limesimamishwa ndani ya chumba hicho ambacho kina madirisha ya glesi.

Gari ambayo imesimama kwenye uwanja. Kwenye uwanja kuna miti ambayo imezunguka uwanja. Nyuma ya gari kuna mwanamume ambaye ameketi nyuma ya gari na kwenye uwanja gari imesimama.

Rundo la noti au fedha za serikali ya Kenya ambazo ziko katika kundi ,funda la shilingi mia moja ambazo zimekusanyika na kuwekwa kwa pamoja.

Magari yamepangwa kwenye uwanja. Magari yenyewe yana rangi tofauti tofauti na ni magari mengi yenye miundo tofauti tofauti. Yamewekwa kwenye kiwanja yakionekana kuwa yanauzwa pesa.

Duka la kuuza nyama. Nyama inaonekana ikiwa imewekwa kwenye chuma ambacho kimefunikwa na glasi. Nyuma ya chuma hiki kuna watu ambao wanaendelea kukata nyama na mwingine anaonekana akiwa amesimama. Inaonekana kuwa ni duka la biashara.

Magari yanoenekana yakiwa yamepangwa kwenye mstari mmoja au foleni, magari ambayo ni mapya na yenye rangi nyeupe. Yanaonekana kuwa ni magari ambayo yamewekwa tayari kwa kuuzwa.

Gari linaonekana pamoja na magari mengine ambayo yamewekwa kwenye uwanja. Uwanja huu, nyuma yake kuna mimea ambayo imepandwa, mimea ambayo ni miti. Watu wanaonekana pia wakiwa kwenye uwanja huu.

Vikapu ambavyo vimewekwa kwa pamoja. Vikapu vyenyewe vina rangi tofauti tofauti. Vikapu vinaonekana kuwa vimetoka kuundwa ama kutengenezwa, alafu vikaletwa pamoja katika kuuzwa ama kuonyeshana kwa watu.

Mkono ambao umebeba fedha au pesa ambazo ni pesa zilizokuwa kwa noti mbalimbali. Noti lenyewe ni noti la pesa elfu moja na ni pesa za benki ya Kenya.

Matunda ya aina tofauti kama avokado, machungwa, maembe, yanaonekana yakiwa yamewekelewa kwenye meza au kibanda. Kando ya matunda haya kuna mkebe ambao unaonekana upon karibu na avokado, na kando ya mkebe kuna karatasi za kubebea matunda.

Watu wanaonekana katika duka la kuuza maziwa. Duka hili limepakwa rangi nyeupe na samawati au buluu. Watu wengine wanaonekana wakiwa wameketi nje ya duka na wengine wakitembea kuelekea dukani kwenye maziwa yanauzwa.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Amevaa nguo ambazo ni za daktari na kwenye shingo lake kuna kifaa cha kupima vitu hospitalini au watu hospitalini. Kwenye picha hii kando kuna maandishi ambayo yameandikwa bima ya afya.

Lori kubwa ambalo ni refu na lenye rangi nyekundu limeonekana likiwa limebeba gari tofauti na linaonekana kuwa linasafirisha magari hayo, kutoka upande mmoja kuelekea upande mwingine.

Duka la biashara ambalo limechorwa na rangi ya manjano. Duka lenyewe linaonekana kuwa linauza bidhaa mbalimbali. Duka ambalo limepakwa rangi nyekundu na lingine manjano.

Chumba cha kuuza magari au mahali ambapo magari yanauzwa. Inaonekana kuwa ni gari nyeusi ambayo imesimamishwa mbele ama nyuma ya dirisha ya glesi .

Magari yamesimama. Yanaonekana kuwa yapo kwenye chumba ama mahali ambapo yanaonyeshwa ili yaweze kuuzwa. Inaonekana kuwa ni magari ya biashara yakiwa katika rangi nyeupe na nyeusi.

Magari yanaonekana, gari moja likiwa kwenye rangi nyekundu na lingine rangi ya samawati. Magari haya yanaonekana yakiwa yamesimamishwa karibu na vyumba ama chumba ambacho kinaonekana nyuma ya magari hayo.

Mchoro wa nyumba, nyumba ambayo imevalishwa kofia ndogo ya rangi nyeusi. Nyumba inaonekana kuwa ni mchoro wa nyumba ndogo na kando ya mchoro huo kuna maandishi, ambayo yameandikwa kuwa ni bima ya nyumba ama bima ya nyumbani.

Mimea ambayo ina rangi mbili, rangi mbili tofauti. Mimea yenyewe inaonekana kuwa ni mboga au malenge, ambayo yamewekelewa kwenye kibanda cha kubeba chakula mbalimbali.

Duka inaonekana ikiwa imepakwa rangi ya manjano. Rangi ambayo inaonekana kuwa ni maelezo ambayo ni mojayapo ya huduma za kupokea huduma za simu na duka yenyewe inaonekana kuwa inauza vitu mbalimbali.

Duka la kuuza magari au chumba cha kuuza magari ambacho kina magari tofauti tofauti na magari yenyewe yana rangi tofauti. Nyuma ya magari hayo kuna dirisha la glasi ambalo linaonyesha upande mwingine wa nyumba.

Mwanamume anaonekana akiwa ameshika kifua na mkono wake unaonekana ukiwa umeumia na umevalishwa bendeji. Inaonekana kuwa ni bima na panaonekana majina ambayo yameandikwa na maandishi wa rangi nyeupe.

Duka la magari au chumba ambacho magari yanauzwa. Inaonekana kuwa gari hili ni mpya na limewekwa katika chumba hili ambalo mbele kuna madirisha ya glasi, gari yenyewe ni rangi ya nyeupe.

Duka la biashara ambalo limepakwa rangi tofauti tofauti na mpira unaonekana ukiwa umewekwa karibu na mlango, na chini kando ya mlango kuna chupa za maji ya kunywa. Kando ya duka hili, watu wanaonekana wakiwa wameketi.

Lori la rangi nyeupe ambalo lipo barabarani. Linaonekana kuwa limebeba gari lingine ndogo la rangi inajulikana kama blue au samawati ikielekea upande mmoja. Nyuma ya gari ama magari hayo kuna uwanja.

Bodaboda inaonekana kuwa imeanguka au imepata ajali na kwenye maelezo ambayo yamepeanwa kuwa ni bima ya bodaboda au ya wenye ambao wanaendesha bodaboda .

Magari yameegezwa kwenye uwanja. Uwanja huu unaonekana kuwa amezungukwa na mimea ambayo ni miti na magari haya ni rangi tofauti tofauti. Kuna magari meupe, meusi na mengine ya rangi ya samawati.

Vitenge au vitambaa vinaonekana kwenye kabati ambazo zimepangwa na kukunjwa. Vitenge ambavyo vina rangi tofauti tofauti pamoja na viatu ambavyo vimewekwa vinaonekana kuwa ni vya kuuzwa kwenye soko.

Duka la magari labda chumba cha kuonyesha magari mapya na kwenye chumba hiki kuna magari tofauti tofauti moja ambayo inaonekana ni kama ni BMW. Nyuma ya magari haya kuna glasi ama dirisha ya glasi.

Mtu anaonekana akiwa amesimama kwenye nyumba, nyumba ambayo inaonekana kuwa ni duka ya kuuza maziwa, ingine ni duka ambayo inauza vitu vya kawaida na mtu anaonekana akiwa amesimama mbele ya duka.

Chumba kikubwa ambacho kinaonekana kuwa ni cha kuonyeshana magari ya kununua au duka la magari. Magari yanaonekana yakiwa yameekwa nje, magari ya rangi tofauti tofauti. Kuna gari la rangi nyekundu na mengine meupe na meusi.

Mimea ambayo kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna biringanya, kuna dania na mengineyo, ambayo yamewekwa kwa pamoja. Inaonekana kuwa ni soko au banda la kuuza chakula mbalimbali.

Mtu anaonekana akiwa amesimama kando ya kibanda, ambacho kinauza vitu mbalimbali kama mapambo, ambayo yanaonekana hapa, kuna karatasi za kubeba na kuuzwa zinazoonekana hapa.

Mikono miwili ya watu wawili ambapo mkono mmoja umebeba funguo la gari na mkono mwingine unapokea funguo la gari. Nyuma ya watu hawa wawili, kuna gari la rangi nyeupe, ambalo linaonekana kuwa ni gari lenye funguo huu ambao wamebeba.

Mikono ya mtu inaonekana ikiwa imebeba pesa za nchi ya Kenya. Pesa zenyewe ziko katika noti. Noti la elfu moja ambazo zimepangwa kwa pamoja na zingine zikiwa zimewekelewa kwenye dawati.

Kreti za nyanya ambazo zimepangwa chini. Inaonekana inaendelea kupangwa na mwanaume ambaye ameinama kando ya kreti za nyanya. Anaonekana kuwa ni mwanabiashara na nyuma yao kuna wanaume ambao wanatazama kreti zingine pamoja na gari. Inaonekana kuwa wako sokoni wanauza nyanya.

Watu wameketi kwenye uwanja wengine wakiwa wamesimama. Kuna magari ambayo yamesimama kwenye uwanja pia. Nyuma ya magari kuna miti ambayo inaonekana ni ya rangi ya manjano. Watu wameketi, wanaonekana wengine wakiwa wamesimama wakizungumza.

Rafu ambayo imepangwa vitenge vya rangi tofauti tofauti. Mbele ya rafu kuna nguo ambayo imeshonwa kutokana kwa vitenge ambavyo vipo kwenye rafu.

Lori linaonekana likiwa limesimama na upande wa juu wa lori hii kunaonekana magari madogo ambayo ni matatu. Magari ya rangi nyeupe na ingine ya rangi nyeusi. Kando ya lori hii kuna watu wanaonekana wakiwa wamesimama hapo.

Duka la magari au chumba cha kuonyeshana magari mapya. Magari yanaonekana ya aina tofauti. Kuna magari meusi na mengine meupe. Kando ya magari haya yanaonekana kuwa ni chumba ambacho kimefunikwa na glasi na kando ya chumba hiki kuna mtu ambaye amesimama.

Watu watatu wanaonekana kwa picha ambapo wawili wanaonekana kuwa ni wazazi wa mtoto ambaye ameketi kando yao. Mmoja ni mwanamke, mwingine ni mwanaume. Kando ya hawa wawili, kuna maandishi ambayo yameandikwa bima ya afya na yameandikwa katika rangi nyeupe na samawati.

Mikono miwili inaonekana ikiwa mkono mmoja imebeba pesa za benki ya Kenya, pesa ambazo zinaonekana kuwa ni shilingi elfu moja na mkono mwingine umenyooshwa ukipokea pesa.

Matunda yanaonekana kwenye kibanda. Matunda ya aina tofauti kama tikiti maji. Kando ya tikiti maji kuna maembe na upande mwingine wa kibanda, kuna matunda ambayo yanaonekana kuwa ni machungwa.

Magari yamewekwa kando ya chumba kikubwa ambacho kipo nyumba ya gari. Gari hizi zinaonekana kuwa zimewekezwa pale kwa kuuzwa. Nyuma ya chumba chumba hicho, nyuma ya gari kuna chumba kikubwa ambacho kinaonekana kwa urahisi.

Wanaume wawili wamesimama kando ya gari, gari lenye rangi nyeupe. Wanaume hao wawili, mmoja amevaa suti nyeusi na shati nyeupe na mwenzake amevaa shati nyeupe na nguo ingine nyeusi. Wanaonekana kuwa wanazungumza wakiweka mafuta kwenye gari.

Uwanja ambao unaonekana kuwa kuna watu na magari ambayo yamewekwa upande mmoja. Nyuma ya magari hayo kuna miti, miti ambayo inaonekana imepandwa katika kiwanja, pamoja na watu ambao wanatembea.

Mikono miwili inaonekana ikiwa, moja ikinyoosha mkono ingine ikipeana. Kwenye mkono wa kupeana kuna funguo la gari na chini yao kuna meza. Juu ya meza kuna karatasi ambayo imewekelewa pamoja na kalamu.

Biashara za magari ama mahali ambapo magari yanauzwa. Magari inaonekana yakiwa yamepangwa na magari ya aina tofauti tofauti na magari ambayo yana rangi tofauti tofauti.

Gunia, kando ya gunia kuna ndizi ambazo zimewekelewa ndani ya ndoo. Kando ya ndizi, nyuma ya ndizi kuna vitunguu, na kando ya vitunguu kuna mimea ambayo inaonekana kuwa imetolewa shambani na iko juu ya vibanda kwenye soko. Zinaonekana kuwa zinataka kuuzwa sokoni, bidhaa za sokoni.

Viatu vya aina tofauti tofauti vimeanikwa kwenye kibanda na kando ya kibanda kuna nguo ambazo zimewekwa na mwanamke ameketi kando ya kibanda. Inaonekana kuwa ni bidhaa za kuuza sokoni na hawa ni wanabiashara.

Pesa au noti la serikali ya Kenya, shilingi elfu moja ambayo ipo katika rangi ya hudhurungi na rangi tofauti tofauti. Inaonekana ikiwa imeshikwa pamoja na zingine katika meza.

Magari ya aina tofauti tofauti yamewekwa kwenye uwanja. Inaonekana kuwa uwanja huu ni wa kuonyesha au wa kuuza magari ambayo ni mapya.

Vidole vimeshikilia noti, noti ambalo ni shilingi elfu moja. Shilingi elfu moja ambayo inaonekana kuwa ni ya benki kuu ya Kenya. Inaonekana katika rangi ya hudhurungi.

Kuna magari matatu ambayo yana rangi tofauti tofauti. Mbele ya magari kuna glasi au dirisha ya glasi ambayo inaonyesha kuelekea upande mwingine. Magari yanaonekana kuwa yamewekwa katika chumba cha uuzaji.

Mkono ambao umewekelewa juu ya meza au dawati, unaonekana ukiwa umebeba pesa ambazo ni za serikali ya Kenya. Pesa zenyewe ziko katika noti na noti moja ni noti la shilingi elfu moja na noti lingine la shilingi hamsini.

Gari linaonekana likiwa limesimamishwa kwenye uwanja. Nyuma ya gari hili kuna mwanaume ambaye ameketi na kwenye uwanja huu umezungukwa na miti, ambayo inaonekana nyuma ya gari.

Magari yamepangwa kwa mstari mmoja. Magari yanaonekana yakiwa na rangi tofauti. Magari ya kwanza matatu yapo katika rangi nyeupe na ni magari ya aina tofauti pia.

Lori kubwa ambalo limebeba magari mengine madogo kwenye upande wa juu na upande wa chini. Linaonekana kuwa lori hili linasonga likielekea katika upande wa mbele, pamoja na magari ambazo zipo juu yake.

Mkono unaonekana ukiwa umeshikilia simu na kwenye hii simu skrini inaonyesha programme za kutumia pesa ama kifedha na kutuma na kutoa pesa kwenye simu.

Mwanaume ambaye ameshikilia shingo lake kuashiria kuwa anahisi uchungu. Kuna maandishi ambayo yamewekwa kwenye mchoro huo. Ni maandishi ambayo yanaonyesha bima ya ajali.

Mwanamume amesimama kando ya kibanda, kibanda ambacho ni cha kuuza viatu tofauti tofauti ambavyo vimefungwa kama rafu, kando ya kibanda hiki.

Mwanamke anaonekana mbele ya duka ambalo ni duka la kuuza maziwa. Mwanamke anaonekana akiwa amevaa nguo ya blue au samawati ambaye ni koti. Kando yake kuna mtungi au ndoo ya maziwa na anaonekana akiingia kwenye duka la biashara la maziwa.

Duka la magari au chumba cha kuonyeshana magari mapya. Kwenye chumba hiki kunaonekana magari nyeusi ambayo yamesimamishwa. Nyuma ya gari kuna madirisha ya glasi na nyumba yenyewe imepakwa rangi nyeupe.

Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja, wakiuza nguo wengine wakinunua nguo. Inaonekana kuwa ni soko au mahali pa kuuza bidhaa ama mahali pa biashara, kwa jinsi wanaonekana wakiuza na kununua.

Watu wawili wameketi kwenye bodaboda ambayo ni picha imepigwa wakiwa wameketi kwenye bodaboda na maelezo yapo na pia wamepeana nambari yao ya simu na maelezo kuhusu bodaboda na ni kama ni bima ya bodaboda .

Msichana ambaye ameumia, anaonekana akiwa na fimbo ya kusimama nayo. Mkononi mwake kuna bandeji na anaonekana kuwa yupo hospitalini. Kando ya picha hiyo, kuna maandishi ambayo yameandikwa na rangi ya buluu, na ingine rangi nyekundu na nyeusi.

Pesa au fedha za Kenya ambazo zimepangwa kwa elfu moja katika jinsi ambavyo imepangwa, ni pesa za Kenya au fedha ya Kenya.

Chumba cha kuuza magari. Inaonekana kuwa magari haya yamewekwa mahali pamoja. Magari haya ni ya rangi tofauti, rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Mbele ya magari haya kuna dirisha ya glasi. Inaonekana kuwa ni mahali ambapo magari yanauzwa.

Pesa ambazo zipo katika noti. Noti la shilingi mia tano ambalo limegeuzwa upande moja ambapo juu picha ya mtu inaonekana na noti lingine limegeuzwa kwa upande wa nyuma ambapo benki ya Kenya inaonekana.

Gari lenye rangi nyeupe na rangi nyeusi, ambalo limesimama kando ya barabara ama kwenye barabara linaonekana kuwa halina watu ndani na linaonekana kuwa limesimama kwenye barabara.

Magari ya aina tofauti yanaonekana yakiwa yamewekwa mbele ya chumba ambacho kinaonekana kuwa ni chumba cha kuonyeshana magari ya kuuza au chumba cha kuuza magari. Kuna magari ya rangi nyeupe na mengine ya rangi nyeusi.

Watu wawili ambao ni wanaume, wameketi katika kiti kando ya duka au kando ya nyumba ambayo imechorwa picha ya huduma ya kifedha au huduma ya pesa. Inaonekana kuwa ni duka ya kuuza vitu mbali mbali.

Viatu vya aina tofauti vinaonekana vikiwa vimepangwa kama ambavyo vipo kwenye rafu. Vinaonekana vikiwa kwenye kibanda na viatu hivi vinaonekana kuwa viko sokoni ili viuzwe.

Simu ya mkononi ambayo ni inaonyesha skrini ambayo ina programu ya wavuti. Inaonekana kuwa ni programu ambayo inaonyesha fedha za shilingi za Kenya na ina matumizi ya kifedha na pesa.

Mwanaume anaonekana akiwa ndani ya gari na anaonekana akiwa na simu ambayo anaiangalia akitabasamu. Inaonekana kuwa ni mazungumzo au kuangalia jinsi ya kupokea bima ya gari na mambo ya bima za gari.

Mkono unaonekana ukiwa umeshikilia pesa, pesa za serikali ya Kenya. Pesa zipo katika manoti au noti. La kwanza ni noti la mia tano na zingine zikionekana katika noti ya elfu moja.

Vibanda ambavyo vimebeba matunda tofauti tofauti. Mwanamume ameketi kando ya kibanda akiwa ameshika tama. Kibanda inaonekana kuwa ni kibanda ambacho kipo kwenye soko ya kuuza vitu mbalimbali.

Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa tofauti tofauti sokoni. Kwenye soko kuna wauzaji ambao wanauza vitu vya aina tofauti tofauti. Watu wanaonekana wakiinama kununua na wengine wakitembea. Kuna magunia ambayo yamebeba baadhi ya vitu ambazo vinauzwa sokoni.